Hili ni boksi ambalo lina dawa inayoitwa v Stamaril . Ni dawa inayotumika kukinga ugonjwa wa yellow fever na unaweza kusaidia mtu asigonjeke.

Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa daktari anayemdunga aliyeketi ,daktari amevalia koti nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati aliyeketi anaonekana kuwa mtulivu, daktali anaonekana kumdunga kwa umakini.

Hiki ni chumba kilichopana cha hema. Mna watu wengi na walio upande wa mbele wamevalia barakoa. Anayeonekana kuwa nesi au daktari amevalia nguo la samawati. Anaonekana akimdunga anayehudumiwa.

Ni kliniki au hospitali ,walio upande wa mbele ni watoto wawili wanaosaidiana kunawa mikono. Maji yanatoka kwenye tanki au ndoo ya rangi nyekundu .Wanaonekana kunawa kwa umakini .

Hapa ni katika hospitali pa upasuaji. Kunaonekana kuwa na madaktari wengi ambao wamevalia makofia, barakoa na nguo ya samawati inayokinga kuleta vumbi au kuaffect mgonjwa.

Mgonjwa huyu amelazwa kitandani akipokea matibabu huku akizungukwa na vifaa vingi vya matibabu na nyayo. Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za matibabu, barakoa na glavu wanaonekana wakimhudumia mgonjwa kwa kufuatilia vifaa. Mazingira yanaashiria chumba cha uangalizi maalum hospitalini.

Mna watu wengi waliosimama mbele ya mama aliyeshikilia mtoto kitandani, amevalia shanga ya Kimaasai na pia katika kundi la watu wanaomuangalia wakiwa wametabasamu huenda wakimpokea mtoto aliyetoka kuzaliwa, wanaonekana kuwa na kujali na furaha wanaomuangalia kwa kutabasamu.

Walio hapa wanonekana kuwa wataalamu wa afya. Wamevalia koti nyeupe nyeupe. na wengine wamevalia buti nyeupe wengine wakiwa wamevaa nyeusi. Wanaonekana kuwa ni kama wamefunzwa na walio upande wa mbele ni watatu. Wengine wameshikilia jembe wanaweza toka shambani.

Mtoto ameketi mbele ya mtu mzima anaonekana kama daktari au nesi. Ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali. Mtoto amevaa shati nyekundu na mandhari ya nyuma ina matibabu na kitanda.

Hapa ni hospitalini ,kuna mmama ambaye ameketi akiwa anashikilia mtoto amabaye anaoneka kulia anapodungwa na nesi aliyesimama ,amevalia shati nyeupe na sketi ya navy bluu .Daktari anaonekana kuwa kwa umakini kwa kushughulikia mtoto huyu .

Haya ni madawa mingi ya kienyeji mnaonekana kuna panga ambalo zinatumika kuzikata wakati zinavunwa mchangani, pia kuna mikebe kadhaa ambayo yanaonekana kuwa yamewekwa madawa tofauti tofauti ili kuzitenga na zingine zikiwa kama unga. Kuna watu walioketi nyuma ambao wanauza dawa hizi.

Sehemu hii ni ya matibabu ya meno iliandikwa free dental increasing access to dental kumaanisha madaktari wanapeana services za bure za kutibu watu waliona shida zozote za meno.

Mandhari haya ni ya hospitali ,kuna daktari wawili waliosimama ambao wamevalia koti nyeupe alafu kuna aliyeketi amevalia shati ya kijani kibichi anaonekana kuwa ndiye anayehudumuwa, kunaonekana kuwa na makaratasi nyingi mezani na chumba hili ni la hospitalini.

Mtoto huyu aliyemchanga sana, anaonekana kuhudumiwa, daktari na mama yake aliye mshika, anamwangalia kwa utaratibu, daktari akimshughulikia, huenda anamlisha dawa yake ili aweze kupona.

Hili ni hospitali la watoto wachanga ambao wanaonekana kuwa na umri wa miezi. Pia kuna daktari wawili ambao wamevalia nguo nyeupe na samawati. Wanaonekana kuwa na umakini wakishughulikia watoto hao, pia wamevaa glovu.

Walio kwenye picha wanaonekana kuwa watuwanaofanya kazi rasmi. Wamevalia nguo nyeupe mwingine amevalia nguo imeandikwa Mtinda. Pia kuna polisi anayeonekana kuangalia mambo inayoendelea kwa umakini ,wote wanavalia barakoa.

Mama huyu anaonekana kuwa na huzuni. Anayeonekana kukata nywele anakaa kama daktari anayemshughulikia kwa umakini. Anaonekana amemshikilia upande mwingine ili awezekutulia anapoendelea kuzikata.

Mwanaume aliyeupande wa mbele amevaa kanzu nyeupe ya maabara. Anaonekana akifanya kazi kwa makini sana juu ya kitu kidogo aliyoshika mkononi mwake. Kanzu lake ni safi na inaonekana mpya na kuna watu waliyo ndani ya bara hilo pia wamevalia koti nyeupe.

Mandhari haya ni hospitalini ,wamevalia barakoa aliyeketi amemshikilia mtoto kwa utaratibu nesi naye anajaribu kumshughulikia. Amevalia shati nyeupe na koti fupi ya rangi ya manjano.

Ni katika ofisi ya daktari wa meno ambaye amevalia barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa. Anatumia vifaa vya kisasa kutibu meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha mgonjwa. Msaidizi wake pia amevalia sare na barakoa akisimama karibu kusaidia. Mazingira yanaonekana ni chumba cha matibabu ya meno.

Hiki ni chumba kikubwa chenye mwanga hafifu. Inaonekana kama hospitali ama wadi. Vitanda ni mingi na pia kuna daktari anayezunguka kuangalia wagonjwa. Wagonjwa wamelazwa katika laini ya kwanza na ya pili na ya tatu hamna watu.

Haya ni mikono miwili, yaliyovaa glovu, ikishika na kuhudumia na mikono ya mtu. Ngozi ya mkono inaonekana kuwa kavu, na labda ina matatizo. Na mkono hiyo, ikionyesha makini katika huduma. Mandhari ya nyumba ni hafifu, na inaashiria mazingira ya matibabu.

Hapa ni hospitalini ambapo mtoto ametolewa kwenye incubator anaonekana kuwa mchanga na nesi wawili wanajaribu kumhudumia. Wanafanya kazi yao kwa utaratibu na kwa umakini. Wamevalia barakoa na glavu mkononi.

Uporomokaji umefanyika na watu wengi wanaonekana kusimama juu ya jengo hilo. Walio upande wa chini wamevalia helmets ili kuchunga vichwa vyao na wakavalia nguo full ili kujikinga na madhara ya vumbi hio.

Hili linaonekana kuwa maabara kubwa yenye kemikali ya sumu ambaye inaweza kuwa na gesi ambayo inaweza kuumiza binadamu. Mtu anaonekana kuvaa vizuri amevaa barakoa ya hali ya juu na glavu nyeupe akishikilia chupa.

Hili ni sehemu la afya. Pana daktari mmoja na nesi wake aliyevalia nguo la bluu pia kuna wanaohudumiwa wawili walioketi waliovaa barakoa. Mmoja anaonekana kudungwa sindano.

Hapa kuna chupa kadhaa, lakini iliyo mbele zaidi ina lebo imeandikwa yellow fever vaccination ,kisha kuna sindano kando yake ambayo inaeza tumika kupima dawa yenyewe.

Chupa mbili ndogo za kioo zenye vifuniko vya buluu zikiambatana na karatasi yenye maandishi. Chupa hizo zimewekwa mbele huku ile ya kushoto ikiwa ndefu kidogo na nyembamba kuliko ile ya kulia. Chupa zote mbili zina lebo nyeupe zenye maandishi meusi na msibo pauchini.

Aliye hapa ni daktari wa meno, amejivaa katika mavazi ya kidaktari na pia kuna mgonjwa anayehudumiwa kwenye kitanda, anamshughulikia kwenye meno yake na pia anakaa kuwa na msaidizi kwenye upande wa kushoto.

Hapa kuna watu wawili, kuna mwanamke na mwanaume wote wamevaa maski . Hapa ni kwenye hospitali na huyu mwanaume ameshika mtoto, mwanamke huyu ni kama ndiye daktari anapeana tiba kwa mtoto huyo.

Hapa kuna chupa ambayo inakaa kama ni ya dawa, ni ya glasi na kisha ina kifuniko ya rangi ya samawati na pia ina karatasi iliyoandikwa jina ya dawa hiyo katika rangi ya samawati karatasi yenyewe ni nyeupe.

Kuna chupa nne za glasi yenye vifuniko ya kijani kibichi, pia kuna boksi, ambalo limeandika jina la dawa hiyo kuna mkono ambayo imeshika dawa hii ni kama, kuitangaza.

Hili ni kipindi cha tiba ya viungo. Mtaalamu aliyevaa koti jeupe la mabara, anamhudumia mgonjwa anayeonekana kujifunza kutembea au kurejesha usawa. Mgonjwa amevaa shati la blue na suruali nyeusi na ameinama.

Hapa kuna dawa iliyoandikwa yellow fever ,kuna boksi moja kisha kuna chupa nne ya glasi, dawa hii imeandikwa yellow fever vaccine ,ni dawa inayotumika kutibu watu kabla hawaja gonjeka ili kukinga ugonjwa huo.

Picha hii inakaa kuwa kwenye chumba cha mchawi. Hapa kuna mkeka iliyo na mifupa kisha kando kuna mikebe kadha wa kadha. Mkebe mwengine una vitu kama unga kisha kuna karatasi iliyo na mimea na nguo iliyo na vifaa kadhaa.

Huyu ni nesi amevalia shati ya blue bahari. Anashughulikia mtoto mdogo mchanga, anaweza kuwa ametoka kuzaliwa au anaweza kua anamhudumia amewekwa katika besheni ya glasi.

Hili ni darasa la kemia, wanafunzi wako kwenye maaraba, na aliye pande wa mbele amevaa koti nyeupe na glasi za macho pia amevaa maski .

Kuna watu wengi kwenye picha hii. Wengine wamesimama kwa makundi, wengine wamesimama peke yao, wanakaa kuwa na huzuni. Kuna manyumba mingi yaliyoanguka au kuchomeka.

Hii ni kifurushi cha vidonge vya rangi kijani. Juu ya kifurushi hicho, kuna maandishi makubwa iliyoandikwa Ibuprofen. Ni dawa ya kawaida inayotumika kutuliza maumivu, kama vile ya kichwa au maumivu ya misuli, kupunguza homa na kupunguza uvimbe na ni madawa yanayopatikana kwa urahisi kwa maduka.

manesi watatu, ambao wamesimama na mwanamke aliyeketi. Kwenye shati yao, ambayo ni nyeupe, imeandikwa World Hearing Day , kumaanisha ni siku ya kushughulikia watu walio na shida ya maskio. Wameweka chombo kwa maskio ya mwanamke aliyeketi, wakimhudumia.

Hii ni eneo la maafa ya majengo yaliyobomoka ikiwemo mbao zilizovunjika na mabaki ya saruji .Kuna waokozi kadhaa wakiwa wamevalia kofia ngumu ya usalama na fulana ya usalama wakifanya kazi yao katikati ya vifusi hivyo wanaonekana wakiwa katika, harakati ya kutafuta waathirika ama kuondoa vifusi baada ya jengo kuboromoka.

Hapa kuna watu wawili wakiwa wamesimama karibu na nyumba za mabanda katika mtaa wa mabanda. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa barakoa na anashikilia kipaza sauti akionekana kuwa anatoa ujumbe au matangazo.

Hili ni kundi la watu wengi ambao wamesimama. Wamevaa tisheti ya rangi nyepesi na wengine wamevaa vesti juu ya sheti zao ya rangi samawati. Inaonekana kama tukio rasmi, ambapo watu wamekusanyika na mtu mmoja anakabidhi wengine nyaraka, pia akiwaongelesha.

Picha inaonyesha kundi la watu wakiwa katika eneo wazi zenye udongo mwekundu. Katika sehemu hii kuna mikokoteni mingi ya magurudumu moja ambayo imetumika kubeba mitungi ya plastiki ya rangi ya njano. Inaonekana kuwa mtungi ya kuhifadhia maji.

Nyanya aliyeketi, ambaye amefunga kilemba anahudumiwa na nesi watatu ambao wamevaa nguo nyeupe ya hosiptalini, anayemhudumia amevaa glavu na ameshikilia chombo ambalo amemwekelea maskioni, kumaanisha anamhudumia.

Hapa kuna mkusanyiko wa bidhaa kadhaa kuna chupa tatu na kopo moja na zingine nyuma yake, chupa hiyo ina rangi ya kahawia na kofia ya kijani label zake ni ya rangi ya zambarau, na kwenye label imeandika utiki, kopo hili moja ni la rangi kijani lenye kifuniko cheupe ina neno mkopo.

Hapa ni hospotalini, na kuna nesianayeshughulikia mtoto mchanga, ambaye anakaa kutoka kuzaliwa. Amevaa nguo nyeusi na iliyo rasmi hospitali.

Watu wawili wamesimama wamevaa suti kamili ya manjano ya kujikinga na barakoa wakishughulikia vimiminika vya kemikali hatari. Mmoja anaonekana akimimina kutoka kwenye chombo ya samawati kwa kingine kilicho chini cheusi kikubwa.